Shamba la kabichu lililopangwa vizuri na kupendeza, ambapo baadhi ya miche imeinuliwa juu ya mihimili ya mbao. Majani ya kabichu yana rangi ya kijani kibichi. Yanang'aa chini ya jua na yanaonekana karibu tayari kuvunwa.

Shamba kubwa lenye mananasi mingi ambapo baadhi yanaonekana makubwa na karibu kuvunwa. Shamba hilo linaonekana kuwa pana sana na huenda mananasi hayo yakawa ya kuuza nje ya nchi.